Duka la bidhaa za maziwa, lililopo kandokando ya barabara. Lenye bango lenye rangi nyekundu.

Duka linalouza bidhaa mbalimbali za maziwa ikiwemo maziwa freshi, maziwa mtindi na yogati.

Samani zikiwa zimepangwa vizuri, kwaajili ya kuuza kwa wateja, ikiwemo makochi na mito.

Binti akiwa anaongea na wahudumu wawili wa mapokezi, katika hoteli kubwa na ya kifahari.

Soko likiwa na wafanyabiashara na wateja mbalimbali wakiwa wanauza bidhaa kama; nyanya, matango, ndizi, vitunguu na kadhallika.

Soko lenye wauzaji na wafanyabiashara linalotumika kuuza nafaka mbalimbali kama maharage na mchele.

Duka kubwa linalouza nguo, hasahasa za kiume kama, suruali, mashati ya kiume na matisheti.

duka kubwa linalouza vifaa vya plastiki Kama vikombe, makontena, machujio, sahani.